Hapa tunaona kuna mkulima ambayo ako kwenye zizi ya ng'ombe, yule ng'ombe amefungwa pale, anakamua ng'ombe yule na pia ako na chombo cha kuhifadhi ile maziwa.

Hii ni shamba. Shamba yenyewe ni shamba ya ndizi. Inaonekana kuna mimea za ndizi pale ambao yana mzao. Mzao iko sawa na inafanya vizuri.

Hapa ni pahali ambapo, matunda yanauzwa. Tunaonyeshwa kwamba pale, kuna mandizi ambayo ni rangi ya manjano, ingine ni rangi ya, na nyingine ambapo kuna...

Hii ni bakuli ambayo imebeba kitu hapo ndani. Inaonekana kuna mkono hapo ambayo inakoroga kitu yenye iko ndani ya ile bakuli.

Hapa kuna mkulima ambaye ako kwenye shamba lake. Shamba lenyewe ni shamba la mahindi. Mkulima mwenyewe anaonyesha, ameshikilia mahindi kuonyesha kwamba mahindi iko tayari kuuzwa.

Hawa ni wamama ambao ni wamama watano kuna wenye wameketi pale na kuna mmoja ameinama na kuna wawili ambao wamesimama kando yao amevalia kitambaa na wanatengeneza unga pale.

Huku kuna watu wawili ambao wamesimama na kuna pikipiki mbili zimebeba tanki za kubebea maziwa. Mtu yule mtu mmoja amevaa jaketi.

Hapa ni zizi la ng'ombe. Tunaona yule mkulima pale analisha ng'ombe wake. Wale ng'ombe ni ng'ombe wa gredi ambayo wanakula nyasi ambayo wamepewa na yule mkulima.

Yule mtu ametoa maganda ya ndizi na naonyesha ndizi amabyo haina maganda yake.

Hii ni ndizi ambayo imetolewa maganda yake. Ndizi hii inaonekana kwamba haijakomaa ama haijaiva, haijakuwa tayari kuliwa.

Huyu ni mkulima, mkulima huyu anakamua ng'ombe, ameshikilia matiti za ng'ombe na pia kuna ndoo pale ya kueka maziwa. Hapo inaonekana kuna ng'ombe wawili.

Hapa ni kwenye shambani na hii shamba inaonyesha kuna mimea pale. Mimea haya ni mimea ya mandizi. Mandizi haya yanaonekana zingine yamekauka ishara kwamba imesha....

Hapa ni maonyesho ya mandizi ambayo imehifadhiwa kutokana na wadudu ambayo yanaharibu ile mimea. Ndizi naona inaonekana ile mzao yake ni mzuri na tayari ya kutolewa.

Huu ni zizi ya ng'ombe ambayo tunaona kuna ng'ombe pale kusimama na kuna mkulima pale. Yule mkulima analisha wale ng'ombe.

Hapa kuna mkulima ambaye kwamba amebeba chombo cha kubebea dawa ya kufanyia spray ya ng'ombe. Hapa kuna ngómbe pia inaonyesha kuna ng'ombe ambaye kwamba anapigwa dawa ya, sumu ya kuua ma, ma madudu.

Hapa kuna shamba la mandizi hapa. Kuna mkulima amesimama katikati ya shamba. Kuna kitu anangalia pale kwenye shamba lake .Hii shamba inaonyesha ndizi ambaye kwamba bado hijatoa.

Hapa kuna daktari ambaye kwamba amevalia sare zake za rasmi na pia amevalia barakoa na pia kwenye mkono ako na kinga zake. Anafanya kupima sampuli ya mgonjwa.

Hapa ni kwenye shambani ambayo tunaonyeshwa mimea ambayo inamea kwenye shambani. Mmea hii ni ya aina ya ndizi, mmea wa ndizi ambayo sahizi inaendelea kumea na bado haina mzao.

Hapa ni kwenye shambani. Shamba hii inaonyesha kuna mimea pale. Hayo mimea ni mimea ya mahindi ambayo inaonekana mahindi hii imekomaa na iko tayari kuvunwa.

Hii ni pikipiki aina ya matatu ambayo limebeba tenki za kuweka maji, na za kuweka maziwa. Kuna yule ambaye driver ama mwendeshaji wa ile tuktuk , anaweka maziwa kwenye zile tenki.

Hizi ni ndizi mbili ambayo inaonekana imetolewa ngozi, inaonekana iko karibu kutolewa ngozi. Ndizi hizi mbili ina ni rangi majano.

Hapa tuko kwenye shamba na tunaonyeshwa kuna mzao wa mimea ya mkulima ambapo tunaonyeshwa kuna mandizi. Mandizi haya yako tayari kuenda sokoni kuuzwa.

Huyu ni mkulima ambaye ako kwenye shamba lake anaonyesha mzao wa mimea wake ambao ni mimea ya ndizi, ndizi yake imetoka vizuri.

Hapa tunaona mimea zenye ziko kwenye kitanda ambayo ziko tayari kuwekwa kwenye ardhi na zime...

Hapa ni kwenye zizi la ng'ombe, inaonekana kuna ng'ombe pale na kuna mkulima pale ananyunyiza dawa kwenye ng'ombe ambayo inasaidia kuua madudu.

Hapa inaonyesha kwamba kuna mandizi, kuna gari kuna watu ambao wanashusha mandizi, wametoa ndizi kutoka shambani wameleta sokoni kuuza.

Hapa ni kwenye shambani ambayo tunaona mimea pale na pia mizao yake. Mimea hii ni ya ndizi. Ndizi hapa tunaona yako tayari kuvunwa.

Hapa kuna daktari wa kemia wa maabara. Anafanya kazi yake akiwa amevalia sare yake ya rasmi anafanya hapo vipimo akiangalia pia na kutabasamu.

Hapa ni sokoni ambapo tunaona mandizi yameletwa kwenye sokoni. Yametolewa kwenye shambani. Sasa yameletwa kuuzwa na mmoja pale anabeba ishara ya kwamba anatoa anaweka kwenye gari.

Hii ni mzao kutoka shambani ambayo mzao haya ni aina ya ndizi. Hii ndizi inaonekana iko tayari umetolewa kwenye shamba, iko tayari kupelekwa kwenye sokoni.

Hapa tunaonyeshwa ni kwenye kiwanda ya maziwa. Kuna mfanyakazi pale amevalia sare ambayo ni rangi nyeupe. Yule mfanyakazi hapo anachuja maziwa kwenye kichungi.

Huyu ni mfanyikazi kwenye kiwanda ya kutengeneza maziwa. Kuna maziwa pale inaonekana kuna vitu za maziwa, na yule anaonekana pale akiangalia ile maziwa, kama iko tayari kutengenezwa.

Huyu mkulima ako kwenye shamba lake ambaye anatuonyesha mimea yake ambayo ni ya mimea ya ndizi ambayo imetoa mzao mzuri. Ile ni ndizi ambayo iko tayari kutolewa na kuuzwa.

Hapa ni kwenye kiwanda ya maziwa ambayo maziwa inategenezwa kutokana na vitu tofauti tofauti. Maziwa hii ni maziwa ya ng'ombe ambayo inaitwa maziwa ya ng'ombe yule anategeneza ile maziwa.

Yule ni mkulima na pia kuna ng'ombe pale. Wakulima ni wawili na ng'ombe wawili, wanakamua ng'ombe hawa. Inaonekana pale kuna maziwa na yule ameshikilia matiti za ng'ombe.

Hapa ni kwenye duka ya maziwa. Tunaonyeshwa pale, kuna watu wamesimama kwenye kaunta ambao wanataka ama ni wakulima ambayo wameleta maziwa.

Hapa kuna mkulima mwenye ako shamba lake. Anaonyesha shamba yake ya mandizi kama imeiva akiwa ameshikilia mandizi.

Hapa ni kwenye shambani. Ambayo tunaona pale kuna mkulima amesimama pale. Ana analima ama anapanda mimea ya aina ya ndizi.

Hapa kuna ni zizi la ng'ombe , kuna ng'ombe aina mbili. Kuna moja nyeusi na kuna nyingine rangi nyekundu, kuna watu wawili apo ambao wanaka ni wakulima pia wananyunyiza dawa .

Hii ni ndizi ambayo inaonekana ndizi hii imetolewa kwenye shambani na iko tayari kuiva na tayari kuuzwa kwenye sokoni.

Hapa kuna watu tofauti na wakiwa wabeba vyombo ya kubeba chakula, mmoja anawawekea na kuna sufuria pale, na kuna watu na wamesimama hapo, kuna vitu ambazo wamewekewa na rangi nyeupe.

Hapa ni kwenye shambani. Tunaona pale kuna mimea ambayo mimea huu ni mimea ya mahindi. Mimea hii bado haijatoa mzao.

Hapa ni kwenye shamba , shamba lenyewe kuna ndizi kuna mimea za ndizi ,ndizi hiyo inaonekana inamea vizuri na bado haijatoa mimea .

Hii ni ndizi. Ndizi hii imetolewa kwenye shambani imeletwa kwenye sokoni. Iko tayari kuuzwa.

Hapa ni kwenye zizi ya ng'ombe. Hao ng'ombe kuna mmoja ameketi na wengine wamesimama. Hawa ng'ombe ni aina ya gredi na pia inaonekana pale kuna maji yao ya kunywa.

Kuna wakulima pale wawili ambaye ameketi, mmoja ameketi anaonekana anakamua ng'ombe. Mwingine pale amesimama na kuna ng'ombe pia wa gredi ambao ni watatu na kuna chombo cha pia cha kuhifadhi maziwa.

Kuna ng'ombe watano wale wanakula nyasi wamewekewa nyasi kwenye tire , kwenye gurudumu la gari. wana.

Hapa ni shambani ambayo naona kuna mimea ni pia kuna ndizi ambayo kwamba iko tayari kuvunwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.

Hapa ni kwenye kutengenezwa ile maziwa, kuna watu wamesimama pale ambaye wako kwenye gari wanasusha maziwa na kuna mwingine pale anachuja maziwa, hapa ni mahali pa kupokea maziwa kabla ya kufanyiwa lile, kufanyiwa, kutengenezwa yaani.

Hapa ni kwenye shamba shambani. Shamba inaonyesha kuna mimea inamea pale. Kuna mimea kama vile kuna ndizi pale na kuna kuna mmea ya mahindi. Ndizi haya bado hayajatoa, hayana mzao. Bado hayajatoa mzao na inaendelea kumea.

Hapa tuko kwenye shambani ambayo tunaonyeshwa mimea mmoja ya mimea hapo kuna hiyo mimea hapo imetoa mazao ambayo ni ndizi. Hii ndizi tunaonyesha ni rangi ya kijani ambayo iko tayari kutolewa sasa kupelekwa sokoni kuuzwa.

Hii ni shambani ni shamba , shamba ya ndizi ambayo mimea tunaona pale ni mmea ya ndizi yaonekana hayana mazao bado hayajafika.

Hii ni ndizi ambayo imetolewa maganda yake ya juu . Inaangaliwa kama imekomaa ama bado haijakomaa. Hii ndizi inaonekana kama haijakomaa.

Hapa ni kwenye sokoni, ambayo soko hii ni soko ya kuuza ndizi. Tunaona wale wa kuuza ndizi pale wameketi na kuna mandizi pale imeekwa chini na iko tayari kuuzwa.